Ndani ya darasa, wanawake watu wazima wameketi kwenye viti huku wakiwa na madaftari pamoja na vitabu juu ya meza, na mwalimu wa kiume aliyevalia barakoa anapita kwa kila mmoja kutoa maelekezo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Mwalimu amesimama mbele huku akiwa amevalia suti yenye rangi ya buluu na kushika kompyuta mpakato mikononi mwake anawafundisha wanaume na wanawake walioketi darasani humo, hii inaashiria utoalewaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake watu wazima wameketi darasani huku juu ya meza kukiwa na madaftari pamoja na vitabu, wameshikilia kalamu za risasi; hii inaashiria wanachora michoro iliyomo vitabuni humo na ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Katika darasa maalum kuna wanaume na wanawake waliovalia barakoa zenye rangi tofauti tofauti wameketi huku wakiwa wametazama mbele na juu ya meza zao kuna pochi, madaktari, makaratasi pamoja na kalamu hii inaashiria wanapata maarifa fulani na utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Mbele ya chumba kikubwa, kuna wanaume na wanawake watu wazima wamesimama wakiwa wametabasamu huku mbele yao kukiwa na meza ambayo juu yake kuna kompyuta mpakato, makaratasi na vitabu. Hii inaashiria wanapata picha baada ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi huku wengine wakiwa wamesimama, wote wametazama mbele. Hii inaashiria wanapata mafunzo fulani na ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi, huku mwanaume mmoja mzee, akiwa anaandika katika karatasi iliyopo mezani kwa kalamu yake ya wino wa bluu, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume watu wazima wameketi kwenye viti huku wengine wakiwa wamesimama kuizunguka meza na wazee wawili walioketi wanaandika katika karatasi. Hii inaashiria wanajifunza maarifa flani na utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Katika eneo la wazi wanaume na wanawake watu wazima wameketi huku wengine wakiwa wamesimama wanatoa maelekezo fulani katika vibao vilivyobandikwa kwenye miti. Na pembeni yake kuna mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi zilizooteshwa. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanawake na wanaume wameketi, huku mbele kukiwa na mwalimu na mwanamke mmoja anayeandika ubaoni, hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya watu wazima

Wanaume na wanawake wameketi kwenye viti, huku juu ya meza kukiwa na vitabu pamoja na maji ya kunywa. Huku mbele yao kukiwa na mwanaume mmoja ambaye wanamsikiliza. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Katika ukumbi wa wazi una watu wazima, vijana wa kike na wa kiume pia wamesimama kuizunguka meza; huku wakiwatazama wahusika mmoja wapo ambao wanaonyesha vifaa vya umeme vilivyopo hapo ambavyo ni taa za umeme. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake wameketi kwenye viti katika mkao wa pembe nne, huku juu ya meza kukiwa na vitabu pamoja na makaratasi na maji ya kunywa, na mwanaume mmoja amesimama katikati yao akiwaelekeza. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Wanaume na wanawake watu wazima wamesimama mbele ya ukumbi, uliyopambwa wakipiga picha na pembeni yao kuna meza ambayo ina vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato, madaftari na makaratasi hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima waliovalia barakoa zenye rangi tofauti tofauti huku wakiwa wametazama mbele na juu ya meza zao kuna madaftari kalamu pamoja na simu za mkononi hii inaashiria wanapata elimu ya watu wazima.

Katika chumba kimoja, wanaume na wanawake wamesimama kuizunguka meza huku juu ya meza hiyo kukiwa na kifaa cha kielektroniki wanachokitazama. Hii inaashiria wanajifunza namna ya kutengeneza na ni elimu ya watu wazima.

Ndani ya jengo maalumu, kuna watu wazima wameketi, huku wakiwa wameizunguka meza. Juu ya meza hiyo kuna vifaa kama vile kompyuta mpakato, madaftari, makaratasi, mabegi, na kalamu. Hii inaashiria wanapata mafunzo flani na utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya nyumba kuna wanawake na wanaume watu wazima wakiwa wameketi huku wengine wamesimama nao wameizunguka meza, juu ya meza hiyo kuna madaftari kalamu pamoja na vitabu ambapo mzee mmoja anaandika katika karatasi, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Katika ukumbi wa wazi, kuna vijana wa kike na wa kiume wamesimama huku kijana mmoja wa kike aliyevalia miwani, akitoa maelekezo au mafunzo mbele yao hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Katika chumba kimoja, wanawake waliovalia mavazi ya tamaduni za kimaasai wamesimama. Huku wawili wakiwa wameketi, na mmoja wao anashona kitambaa. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.

Ndani ya maktaba iliyojaa vitabu mbalimbali vilivyopangwa vizuri kwenye mashelfu, kuna mwanamke mmoja aliyevalia shati lenye rangi ya bluu akiwa na kikapu, anachagua vitabu kwa ajili ya kujisomea. Hii inaashiria utoaji wa huduma katika duka la vitabu.

Ndani ya chumba maalumu kuna mashelfu yaliyosheheni vitabu tofautitofauti na mwanamke mmoja akiwa na kikapu anachagua vitabu vya kwenda kusoma, Hii inaashiria ni huduma katika duka la vitabu.

Nyumba moja kubwa ambapo nje imechorwa katuni zilizopakwa rangi mbalimbali na mwanamke mmoja anaonekana akiingia katika nyumba hiyo. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya chekechea.

Katika eneo la wazi kuna bembea ambazo zimepakwa kwa rangi ya njano, bluu na kijani. Hii inaashiria ni sehemu ya michezo ya watoto na ni utolewaji wa elimu ya chekechea.

Katika eneo la nje lenye manadhari nzuri na ya kuvutia iliyo na rangi ya kijani kibichi; kuna michezo tofautitofauti ya watoto zikiwemo bembea, ambazo zimenakshiwa rangi tofautitofauti ili kuwavutia watoto. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chekechea.

Katika eneo la nje lenye mandhari nzuri na ya kuvutia kuna bembea za watoto na bembea hizo zimenakshiwa kwa rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya njano, rangi ya bluu, rangi ya kijani na rangi ya pinki. Watoto wanabembea huku wakifurahi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chekechea.

Katika eneo la wazi kuna vifaa vya michezo ya watoto vilivyo nakishiwa na rangi mbalimbali kuna rangi ya bluu, njano, kijani na rangi ya pinki. Hii inaashiria ni sehemu ya watoto kupata michezo na ni utolewaji wa elimu ya awali.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na kuvutia kuna michezo ya watoto kama bembea zilizonakishiwa kwa rangi tofauti tofauti kuna rangi nyekundu, rangi ya bluu, rangi ya kijani, rangi ya njano na rangi ya pinki hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chekechea.

Katika eneo la nje kuna jengo ambalo limenakshiwa kwa rangi ya pinki na rangi nyeupe, huku likiwa limechorwa michoro mbalimbali ya katuni za watoto, na mwanamke mmoja anaingia ndani humo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chekechea.

Wanaume wameketi kwenye viti huku kila mmoja akiwa na kompyuta yake na mwanaume mmoja amesimama akiwaelekeza. Hii inaashiria wanapata mafunzo ya Tehama.

Ndani ya chumba kimoja, kuna wanaume wawili wameketi kwenye viti, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na vitabu na mwanaume mmoja anamuelekeza mwenzake maarifa yaliyopo kwenye kitabu hicho. hii inaashiria wanajifunza maarifa mbalimbali.

Ndani ya chumba kidogo kuna wanawake watatu wameketi kwenye viti, huku mwanamke mmoja akiwa amesimama mbele yao anawaelekeza namna ya kusoma maandishi yaliyopo ubaoni.

Katika chumba kimoja, kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi, huku juu ya meza kukiwa na: chupa za maji, mabegi na kompyuta mpakato; wanaonyesha sura za tabasamu. Hii inaashiria wapo kwenye semina ya mafunzo fulani.

Katika chumba kimoja kuna wanaume na wanawake wameketi kwa utulivu, huku mikononi mwao wakiwa na madaftari, vitabu, makaratasi na kalamu. Hii inaashiria wanajifunza elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba maalumu, kuna mwanamume mmoja ameketi huku pembeni kukiwa na wanawake wawili wameketi, pia mwanaume huyo ameshika kompyuta mpakato iliyopo mezani pamoja na simu ya mkononi anawaonyesha maarifa mbalimbali yaliyomo katika kompyuta hiyo hii, inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi

Ndani ya chumba cha darasa kilichojaa shelfu nyingi zenye vitabu, kuna wanafunzi wameketi huku mbele yao kukiwa na mwalimu; aliyevalia joho lenye rangi nyeusi, akiwafundisha wanafunzi hao.

Watu wenye mahitaji maalumu wameketi kwenye ukumbi uliopambwa kwa mapambo ya rangi mbalimbali, yaani: kijani, nyeupe na nyekundu. Wametazama mbele na kumsikiliza mwanamke mmoja anayewapatia mafunzo flani.

Mwanaume mmoja mtu mzima amesimama mbele ya darasa, huku mkononi mwake akiwa ameshika kamba yenye rangi ya kijani pamoja na mpira wenye rangi nyeusi, na nyuma yake kuna ubao mweusi ulioandikwa kwa maandishi meupe.

Ndani ya chumba cha darasa, wanaume wawili wanatazama picha ya mti, iliyochorwa kwenye karatasi kubwa. Picha hiyo ya mti, imechorwa na kupakwa rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wachache wameketi kwenye madawati. Huku kila mmoja akiwa na madaftari na vitabu juu ya meza yake, wote wanaandika. Hii inaashiria wanapata mafunzo ya kusoma, kuhesabu na kuandika.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake, watu wazima wakiketi kwenye viti huku juu ya meza kukiwa na madaftari, makaratasi na vitabu na mwalimu anapita akiwaelekeza kila mmoja wao.

Wanawake na wanaume watu wazima wameketi kwenye viti, huku wengine wakiwa wamesimama. Juu ya meza kuna kompyuta; ambazo kila mmoja anabonyeza kompyuta yake kwa ajili ya kujisomea maarifa mbalimbali.

Wanawake watano wameketi kwa utulivu, huku katikati yao kukiwa na meza iliyo na daftari juu yake, wakimsikiliza kwa makini mwanaume mmoja, aliye mbele yao.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu wameketi na kijana mmoja wa kike amesimama, huku akiwa ameshikilia kompyuta mpakato pamoja na kalamu mikononi mwake. Hii inaashiria wanajifunza maarifa fulani.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi huku wakitazama mbele, juu ya meza kuna madaftari pamoja na vitabu. Hii inaashiria wanajifunza maarifa fulani.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wakike na wakiume wameketi; huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari ambayo wanaandika. Kijana wa kiume mmoja amesimama, hii inaashiria anauliza swali au kujibu swali. Huu ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika chumba kimoja kikubwa kuna vijana wa kike wameketi, huku mikononi mwao wameshikilia vitambaa pamoja na sindano; hii inaashiria wanapewa mafunzo ya kufuma vitambaa.

Wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye viti wameizunguka meza huku juu ya meza hiyo kukiwa na kompyuta mpakato na vitabu. hii inaashiria wanajadiliana au kupeana maarifa kuhusu kitu fulani.

Katika chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye viti huku wengine wakiwa wamevalia kofia, juu ya meza kuna madaftari hii inaashiria wanajifunza kusoma na kuandika.

Wanaume na wanawake wameketi kwenye viti vyenye rangi nyeupe huku wakiwa na karatasi mikononi mwao na mwanaume mmoja amesimama akiwa na karatasi akitoa maelekezo. Pembeni ya watu hao kuna shamba kubwa la mahindi yenye rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya chumba kikubwa kuna wanaume na wanawake watu wazima wenye mahitaji maalumu wameketi huku wakiwa wametazama mbele, wanamtazama mwanamke ambaye anawafundisha, hii inaashiria wanapata maarifa fulani, na ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanawake wanne wameketi huku mezani kukiwa na vifaa vya kielektroniki yaani kompyuta. Hii inaashiria wanapata maarifa ndani ya kompyuta hizo.

Katika ukumbi mkubwa wa wazi, vijana wakike na wakiume wameketi; huku juu ya meza kukiwa na karatasi, wengine wanaandika na wengine wanasoma, hii inaashiria wanafanya mtihani.

Vijana wakike wameketi huku kila mmoja akiwa na kitambaa mkononi mwake ambacho anafuma, hii inaashiria wanapata mafunzo ya kufuma vitambaa mbalimbali na utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba kimoja kuna watu wameketi na kijana wakike mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya bluu, amesimama akiwa ameshika kompyuta mpakato hii inaashiria wanajifunza mafunzo ya tehama.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wachache wameketi kwenye madawati huku kila mmoja akiwa na kalamu pamoja na daktari akiandika hii inaashiria wanapata mafunzo ya kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa kuna wanaume nane wengine wakiwa wameketi, huku wengine wakiwa wamesimama kuizunguka meza. Ambako juu ya meza hiyo, kuna karatasi kubwa na mwanaume mmoja, anaandika juu ya karatasi kwa wino wenye maandishi ya bluu na mekundu.

Ndani ya chumba kikubwa kuna vijana wa kike waliosimama, huku wakiwa wameshika karatasi, zilizochorwa ramani ya Afrika. Na nyuma yao kuna watu walioketi kwenye viti huku wakiizunguka meza.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi kwa utulivu wakimsikiliza kijana mmoja wa kike aliyesimama, hii inaashiria anajibu swali au kuuliza swali.

Ndani ya maabara ya kisayansi kuna vijana wa kiume na wakike wameketi kwenye viti, huku wakiwa waametazama mbele na mwanaume mmoja aliyesimama mbele anatoa maelekezo kuhusu jambo fulani.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume watano na mwanawake mmoja wameketi kwenye viti, juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato. Hii inaashiria wanajifunza maarifa fulani.

Katika eneo la wazi kuna vijana wakike na wakiume wamesimama huku mmoja akiwa ameshika daftari. Mbele yao kuna mbao, hii inaashiria ni sehemu ya utengenezaji wa samani.

Ndani ya darasa kuna watu wazima wameketi huku wakiwa wanaandika katika madaftari yao, na mwanamke mmoja mnene ana kalamu ya penseli anachora katika daftari lake. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake wawili waliovalia mabaibui na wanaume waliovalia kofia za kiislamu wameketi kwenye viti huku wengine wakiwa wamesimama kuizunguka meza; na mwanaume mmoja anaandika. Hii inaashiria wanapata mafunzo ya dini ya kiislamu.

Katika eneo la nje lenye mandhari nzuri na ya kuvutia, kuna vijana wanne wamesimama kuizunguka meza, huku juu ya meza hiyo kukiwa na kompyuta mpakato mbili na nyaya mbalimbali za umeme. Hii inaashiria wanafanya matengenezo ya vifaa hivyo na huu ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa kuna watu wengi walioketi kwenye viti, huku mezani kwao kukiwa na makaratasi, kompyuta mpakato pamoja na simu za mkononi.

Katika chumba cha darasa kuna wanawake na wanaume walioketi kwenye viti huku wakiwa wamevalia tisheti zenye rangi ya bluu, na kichwani mwao wakiwa wamevalia kofia zenye rangi tofautitofauti mezani kwao kuna madaftari hii inaashiria wanapata elimu.

Katika chumba kimoja kuna wanaume wanne wamesimama wanajadiliana, na mbele yao kuna karatasi kubwa iliyobandikwa ukutani ikiwa na michoro mbalimbali.

Ndani ya chumba chenye rangi nyeupe kuna wanaume na wanawake wameketi, huku kila mmoja akiwa ana vitabu mezani akijisomea hii inaashiria wanajifunza maarifa fulani yaliyomo kitabuni huko.

Katika eneo la wazi kuna vijana wa kike na wa kiume, wameketi kwenye viti. Huku baadhi yao wakiwa na madaftari, hii inaonekana wanajadiliana au kupeana maarifa fulani.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wakike na wakiume waliyoketi kwenye madawati wameketi kwa utulivu huku kila mmoja akiandika kwenye daftari lake, hii inaashiria wanafanya zoezi au jaribio walilopewa na mwalimu.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume na wanawake, watu wazima, walioketi kwenye viti, wamevalia kofia zenye rangi tofauti-tofauti; kuna madaktari, hii inaashiria wanapata elimu ya watu wazima.

Kijana mmoja wakiume ameketi kwenye kiti akiwa ameshika karamu, na mwanaume mmoja mtu mzima ameketi kwenye kiti akiwa ameshika biblia pamoja na daftari mkononi mwake, anamfundisha kijana huyo maarifa ya kwenye biblia hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya chumba cha maktaba kuna wanawake wawili wameketi wakiwa wanasoma kitabu na mwanamke mmoja anamuelekeza mwenzake maarifa yaliyomo kitabuni humo, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanaume wawili waliosimama katika eneo la wazi lenye miti mirefu, wanaelekezana maarifa fulani kutoka kwenye kitabu ambacho amekishikilia mwanaume mmoja.

Mama mmoja mtu mzima ameketi katika mazingira ya nje, huku akiwa anasoma kitabu kilichopo mezani; na nyuma yake kuna pikipiki aina ya 'SANLG'.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya darasa wamechuchumaa chini huku kukiwa kumetandazwa karatasi kubwa wanachora mchoro wa picha ya mti ambao umepambwa kwa rangi ya kijani kibichi hii inaashiria wanapata mafunzo fulani na ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume na wanawake walioketi kwenye viti wakizunguka meza juu ya meza hizo kuna makaratasi na madaftari na mikononi mwao, wameshika kalamu wanaonekana wakisikilizana. Hii inaashiria wanajadiliana jambo fulani.

Katika chumba cha darasa kuna watu wameketi na mwanaume mmoja aliyeketi kwenye dawati la mbele, amevalia koti lenye rangi ya bluu huku akiandika hii inaashiria wanapata mafunzo ya kusoma na kuandika.

Wanawake watu wazima wameketi kwenye viti huku wakiwa wamebeba watoto na mwanamke mmoja amesimama mbele yao akipima uzito wa watoto hao.

Katika ukumbi uliopambwa kwa mapambo mbalimbali, watu wenye mahitaji maalumu wameketi; na mwanamke mmoja yupo mbele yao anazungumza. Hii inaashiria anatoa mafunzo kuhusu jambo fulani.

Ndani ya chumba kimoja, wanawake wanne mafundi wa kushona nguo wanaelekezana namna ya kuchukua vipimo, wakati wa kukata nguo kwa ajili ya kushona.

Ndani ya chumba kipana kuna wanawake na wanaume walioketi kwenye viti vyenye rangi ya bluu na kijani wameizunguka meza ambapo juu ya meza kuna madaftari, kompyuta mpakato na kalamu hii inaashiria wanajadiliana.

Wanaume na wanawake wamekaa kwenye mkeka wakiwa na madaftari na kalamu mikononi mwao, na mbele yao kuna mwanamke mmoja aliyesimama, hii inaashiria anatoa maarifa kwao.

Ndani ya chumba maalumu kuna vijana wa kike na kiume wameketi kuizunguka meza, juu ya meza hiyo wanajisomea maarifa yaliyomo kwenye vitabu na makaratasi na pembeni ukutani kuna mabango ambayo yamechorwa picha mbalimbali ,hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima

Ndani ya chumba kimoja, kuna wanawake na wanaume walioketi kwenye viti na juu ya meza zao kuna kompyuta mpakato, madaftari pamoja na kalamu. Na mwanaume mmoja amesimama mbele yao, akiwa anazungumza. Hii inaashiria watu hawa wapo kwenye semina.

Ndani ya chumba cha darasa kuna mwanaume mmoja amesimama nyuma huku mbele yake kukiwa na vijana wengi wakike na wakiume waliotazama mbele. Na juu ya meza kuna madaftari hii inaashiria wanapata elimu.

Kundi la watu wengi walioketi kwenye viti huku wengine wamesimama, wanamsikiliza mwanaume mmoja aliyesimama katikati yao, hii inaonyesha wapo kwenye mkutano.

Wanawake watatu wameketi kwenye viti huku mmoja akiwa amesimama anamuelekeza mwanamke mmoja namna ya kutumia kompyuta. Wamo ndani ya chumba cha kumpyuta wakijifunza mafunzo ya tehama. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanawake watu wazima wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu, huku nyuma yao kukiwa na ubao mweusi ulioandikwa kwa maandishi meupe mmoja wao akiwa anamwelekeza mwanamke mwenzake hii inaashiria wanapeana elimu.

Katika chumba kimoja kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye viti, huku juu ya meza zao kukiwa na kompyuta mpakato. Wanatizama kompyuta hizo, huku mmoja wao akiwa anawaelekeza. Hii inaashiria kuwa wanapata maarifa fulani.

Kijana mmoja amesimama akiwa na kitabu mkononi, huku mama mmoja akiandika ubaoni. Hii inaashiria kijana huyu anamwelekeza mama namna ya kujifunza kuandika.

Kijana mmoja wa kike ameketi kwenye kiti cheupe huku mezani kukiwa na madaftari mawili, ametazama mbele. Hii inaashiria anajifunza kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa, kuna watu wazima wameketi na mama mmoja aliyevalia blauzi ya rangi ya kijivu, anaandika kwenye daftari lake kwa kutumia penseli.

Ndani ya chumba, kuna wanawake watu wazima wameketi kwenye viti huku wakiwa wametazama mbele. Juu ya meza zao kuna vitabu pamoja na madaftari.

Ndani ya chumba kuna vijana wanne wa kiume wamesimama huku wakiwa wanajadiliana kuhusu michoro iliyobandikwa kwa karatasi kubwa ukutani hapo, hii inashiria wanapeana maarifa fulani na ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika eneo la nje la wazi, kuna kibanda kimoja ambacho kina mbao nyingi, na mahali hapo kuna vijana ambao wanatengeneza thamani mbalimbali za majumbani. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika eneo la wazi; wanaume wanne wamesimama kuizunguka meza. Juu ya meza hiyo kuna kompyuta mpakato pamoja na simu na mikononi mwao wameshika nyaya, wanafanya matengenezo ya kompyuta mojawapo iliyopo mezani.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna watu wazima walioketi kwenye viti wakiwa wamevalia barakoa zenye rangi ya bluu na mbele yao kuna mwanaume mmoja aliyesimama akiwafundisha.

Ndani ya darasa kubwa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku kila mmoja mezani akiwa na daftari na kalamu na wote wanaandika, hii inaashiria wanapewa mafunzo sawa.

Ndani ya darasa kubwa lenye mpangilio mzuri na wa kuvutia, kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi kila mmoja akiwa anajisomea maarifa yaliyomo kwenye kitabu. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa kuna wanaume na wanawake walioketi kwenye viti wanapiga makofi hii inaashiria kupongeza juu ya jambo fulani lililofanywa.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanawake na mwanaume mmoja wameketi kwenye madawati huku juu ya meza kukiwa na madaftari wengine wanaandika, hii inaashiria wanajifunza kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba kikubwa kuna watu wazima wameketi kwenye viti na juu ya meza zao kuna madaftari, makaratasi na chupa za maji ya kunywa, wote wanaonekana wako na utulivu wametazama mbele.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima walioketi kwenye viti wakizunguka meza, juu ya meza hizo kuna madaftari, makaratasi na vitabu na mwanamume mmoja ameshikilia karatasi kubwa yenye maandishi meusi akiwaonyesha.

Ndani ya chumba kikubwa kilichopakwa rangi ya kijani, kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye viti wakiwa wameshikilia madaktari na kalamu, na mwanamume mmoja amesimama mbele yao akizungumza kuhusu jambo fulani.

Ndani ya darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye viti, wengine wakiwa wameshika vibao vilivyoandikwa herufi kwa rangi nyeupe; hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Vijana wa kiume wameketi kwenye viti huku wakiwa na kalamu mkononi, wanaandika kwenye madaftari yaliyopo mezani hapo. Hii inaashiria wanapata mafunzo ya elimu fulani.

Ndani ya darasa, wanaume na wanawake watu wazima wameketi huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari, vitabu na kalamu. Hii inaashiria wanajifunza maarifa fulani.

Ndani ya darasa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku juu ya meza kukiwa na vifaa vya maabara yaani vifaa vya kisayansi, mbele yao kuna mwalimu anayewaonyesha namna ya kuchanganya kemikali kupitia vifaa hivyo, hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume na wanawake wameketi, huku wengine wakiwa wamesimama kuizunguka meza, juu ya meza hiyo kuna kompyuta mpakato, simu za mkononi pamoja na karatasi kubwa ambayo imeandikwa kwa maandishi ya rangi nyekundu na rangi ya bluu.

Ndani ya chumba kimoja, kuna kijana wa kiume mmoja na vijana wa kike wawili wameketi. Huku kila mmoja akiwa anatazama kompyuta yake iliyopo mezani. Hii inaashiria wanajifunza maarifa mbalimbali yaliyopo kwenye kompyuta humo.

Ndani ya chumba kimoja kuna vijana wakike na wakiume wameketi kwenye viti kuizunguka meza. Juu ya meza hiyo kuna: makaratasi, simu za mkononi pamoja na kalamu; na mbele yao kuna mabango yaliyo na maandishi pamoja na michoro mbalimbali.

Mwanaume mmoja aliyevalia joho lenye rangi nyeusi amesimama mbele huku wanafunzi walioketi kwenye viti wakimtazama na nyuma ya wanafunzi hao kuna vitabu vingi vilivyowekwa kwenye shelfu.

Ndani ya chumba kikubwa kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye viti vyenye rangi ya bluu, huku mikononi mwao wengine wakiwa na karatasi na kalamu; wamezunguka zulia moja lililotandikwa chini.

Wanaume na wanawake wameketi kwenye viti maalum vyenye rangi ya bluu, kijani na nyeupe, na pembeni yao kuna shamba kubwa la mahindi yenye rangi ya kijani kibichi.

Wanawake wawili watu wazima huku mmoja akiwa amevalia baibui lenye rangi ya pinki wameketi kwenye viti na mwanaume mmoja akiwa pembeni yao kuizunguka meza, juu ya meza hiyo kuna kompyuta mpakato ambayo wanaitazama.

Katika chumba cha darasa kuna wanafunzi wanaume na wanawake, walioketi kwenye viti huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na kalamu na nyuma yao kuna mwanaume mmoja aliyesimama ambaye ni mwalimu wao.

Kijana wa kike aliyevalia mavazi yenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe ameketi kwenye kiti chenye rangi nyeupe akiwa ametazama mbele, huku ameshika daftari lililo mezani hapo.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanawake na wanaume watu wazima wameketi kwenye viti huku wakiwa wamezunguka meza juu ya meza hizo una madaftari, makaratasi, vitabu, pamoja na kompyuta mpakato. Hii inaashiria wanajadiliana ili kupata maarifa fulani.

Ndani ya chumba cha maktaba kuna watu wameketi wakiwemo vijana wawili wakike, walioketi huku wkitazama kompyuta mpakato iliyopo mezani kwao, hii inaashiria wanapata maarifa fulani.

Wanawake wawili wameketi kwenye viti, huku juu ya meza kukiwa na madaftari, vitabu pamoja na makaratasi. Wanaonekana wakipata maarifa fulani na nyuma yao kuna karatasi moja kubwa iliyo na picha ya ramani.

Wanaume na wanawake wameketi kwenye chumba kilichopakwa rangi ya njano, huku mbele kukiwa na ubao ulioandikwa kwa maandishi ya bluu. Na mwanaume mmoja amesimama, hii inaashiria wanapata mafunzo fulani.

Ndani ya darasa kuna mwanamke mmoja mtu mzima anaandika ubaoni kwa chaki nyeupe, huku kijana mmoja anayefundisha anamsimamia mama huyo kuandika hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanaume na wanawake wameketi katika chumba kidogo huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato wanajadiliana. Hii inaashiria wanapata mafunzo ya tehama.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye viti huku wakiwa na kalamu mkononi na mezani kuna karatasi ambazo wanaandika. Hii inaashiria wanafanya mitihani.

Vijana wakike na wakiume wameketi darasani, huku juu ya meza kukiwa na madaftari, kalamu na pochi. Mwanaume mmoja amesimama nyuma ya darasa, hii inaashiria wanajifunza.

Ndani ya chumba kikubwa, kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu. Huku wakiwa wanaonyesha sura za tabasamu. Na mwanamke mmoja amenyoosha mkono. Hii inaashiria anataka kuuliza swali, au kuchangia hoja.

Katika eneo la wazi la nje kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye mkeka huku wakiwa na madaftari na kalamu, na mwanamke mmoja aliyevalia gauni lenye rangi nyeusi yupo mbele yao akiwaelekeza juu ya jambo fulani.

Katika eneo la wazi wanawake na wanaume waliyovalia tisheti zenye rangi ya bluu wameketi, huku mbele yao kukiwa na wanaume wawili mmoja akiandika katika ubao maandishi yenye rangi ya bluu, hii inaashiria anatoa mafunzo fulani.

Wanaume wawili wameketi kwenye viti, huku juu ya meza kukiwa na vitabu na madaftari. Na mwanaume mmoja anamuelekeza mwenzake, katika kitabu kimoja kilichopo mezani. Hii inaashiria wanapata mafunzo fulani.

Wanawake wawili wameketi, huku mwanaume mmoja akiwa ameketi katikati yao na ameshika simu ya mkononi pamoja na kompyuta mpakato. Anawafundisha maarifa yaliyomo katika kompyuta hiyo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya ukumbi, kuna wanawake watu wazima waliobeba watoto na mbele yao nouna mwanamke mmoja aliyesimama akiwa anapima uzito wa watoto hao.

Katika eneo la wazi vijana wakiume wawili na wakike mmoja wameketi huku wakiwa wanapeana maarifa fulani . Katika meza kuna madafutari, kalamu na simu za mkononi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyokuwa rasmi.

Wanawake watatu wakiwa wanafanya kazi ya ufundi wa kushona nguo, wameketi kwenye chumba kimoja; huku nyuma yao kukiwa na wanaume wawili wanaofanya mazungumzo.

Ndani ya maabara ya kisayansi kuna vijana wa kiume walio valia shati zenye rangi ya kaki wamesimama. Huku juu ya meza kukiwa na vifaa vya kielektroniki, hii inaashiria wapo kwenye mafunzo ya kutengeneza vifaa hivyo.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume na wanawake wameketi huku wengine wakiwa wamesimama kuizunguka meza, na mwanamke mmoja aliyevalia tisheti ya kampuni ya "Vodacom" ana kompyuta mpakato; hii inaashiria anatoa mafunzo kuhusu kampuni hiyo ya "Vodacom".

Katika chumba maalumu, kuna wanaume na wanawake wameketi huku wakiwa wanatabasamu, na mwanamke mmoja aliyevalia fulana nyeusi amenyoosha mkono akitaka kuuliza au kujibu swali. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya darasa ambapo mbele kuna ubao wenye rangi nyeupe; ulioandikwa maandishi ya bluu, kuna wanawake na wanaume wameketi wakiwa wanajisomea. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Wanawake na wanaume wameketi kwenye viti vyenye rangi ya kijani na bluu huku wameizunguka meza. Juu ya meza hio kuna kompyuta mpakato na madaftari, hii inaashiria wanajadiliana kuhusu maarifa fulani.

Katika chumba kimoja wanaume na wanawake watu wazima wameketi huku wakiwa wanamsikiliza mwanaume mmoja anayechangia hoja. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Wanaume watu wazima wameketi kwenye viti kwa utulivu na mmoja wao anaonekana akitoa maelekezo. Mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa kwa maandishi yenye rangi ya bluu pamoja na rangi nyekundu.

Mwanaume mmoja aliyevalia joho lenye rangi nyeusi amesimama mbele ya darasa, akitoa maelekezo huku wanafunzi walioketi wakisikiliza maelekezo hayo.

Wanaume wanne na mwanamke mmoja wameketi kwenye viti, huku nyuma ya viti vyao kukiwa na mabegi na mbele yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa kwa maandishi ya bluu.

Ndani ya chumba kikubwa kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye viti, huku juu ya meza kukiwa na makaratasi, karamu pamoja na vitabu, na mbele yao kuna mwanamke mmoja aliyesimama, hii inaashiria anawapatia maarifa fulani.

Katika eneo la wazi lenye miti yenye rangi ya kijani kibichi vijana watatu wa kike na wa kiume wameketi kwenye viti huku wameizunguka meza na juu ya meza hiyo kuna; madaftari, makaratasi pamoja na kalamu.

Wanawake sita na mwanaume mmoja, waliovalia majoho yenye rangi nyeusi, na kofia, wamesimama. Hii inaashiria wanapiga picha ya ukumbusho, ya kuhitimu mafunzo yao.

Ndani ya chumba kikubwa kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi, huku wengine wakiwa wanatabasamu. Juu ya meza zao kuna kompyuta mpakato, mabegi na chupa za maji ya kunywa. Wanapata au kujifunza maarifa mbalimbali. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja, kina watu wameketi kwenye viti huku wengine wamesimama, wawili wakiwa wamevalia tisheti za kampuni ya Vodacom wanawaelekeza wengine kuhusu jambo fulani.

Wanawake na wanaume wameketi ndani ya chumba cha darasa, huku mbele yao kukiwa na ubao wenye maandishi yenye rangi ya bluu, mwanaume mmoja amesimama, hii inaashiria anataka kuuliza swali au kujibu swali.

Ndani ya chumba kimoja kuna kijana wa kike na wa kiume wameketi, na juu ya meza kukiwa na vitabu na kompyuta mpakato, hii inaashiria wanapata maarifa kutoka kwenye kompyuta na vitabu hivyo.

Wanawake watatu wameketi kwenye viti, huku wawili wakiwa wamevalia tisheti za rangi ya pinki na mmoja tisheti ya rangi ya bluu, huku juu ya meza kukiwa na madaftari. Hii inaashiria wanajifunza maarifa fulani.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanawake wanne na mwanaume mmoja walioshika vyeti mikononi mwao. Hii inaashiria wamehitimu mafunzo yao na kutunukiwa vyeti.

Wanaume na wanawake wameketi kwenye viti, huku mwanamke mmoja akiwa amenyoosha mkono hii inaashiria anataka kuuliza swali au kusema hoja yake.

Ndani ya chumba kimoja wanawake wawili wameketi na mwanaume mmoja. Mwanamke mmoja aliyevalia baibui lenye rangi ya pinki, ameshika kompyuta mpakato iliyopo mezani hapo. Hii inaashiria wanapata mafunzo ya tehama.

Wanaume watatu wameketi kwenye viti kuizunguka meza, na mwanamke mmoja amesimama, juu ya meza hiyo kuna kompyuta mpakato, simu za mkononi pamoja na makaratasi. Wanaonekana wakitazama kompyuta mpakato, kwa ajili ya kuelekezana.

Ndani ya chumba kimoja kuna vijana wawili kijana wa kike ameketi kwenye kiti huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na kitabu ametizama mbele.

Ndani ya chumba kimoja kuna vijana wakiume wameketi; huku juu ya meza zao kukiwa madaftari pamoja na kalamu, na mwanaume mmoja yupo mbele yao amesimama, huku akitoa maelekezo. Hii inaashiria anawapatia mafunzo fulani.

Ndani ya darasa lililopakwa rangi ya kijani; kuna vijana wakike na wakiume wameketi wakiwa na karatasi mikononi mwao, na mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa kwa maandishi yenye rangi ya bluu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima .

Katika chumba cha darasa wanafunzi watu wazima wameketi, wakiwa wamevalia kofia za rangi tofautitofauti; huku mezani kukiwa na vitabu, madaftari pamoja na makaratasi. Mbele yao kuna mwalimu ambaye amesimama akitoa maelekezo katika daftari lake.

Ndani ya chumba cha darasa; kuna vijana wa kiume na wa kike wameketi kwenye viti, huku juu ya meza kukiwa na madaftari na kalamu. Na mwanamke mmoja amesimama katikati yao, akisoma maandishi yaliyomo kwenye kitabu chake.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wakike wanne wamesimama huku wakiwa wametabasamu na mikononi mwao wameshikiria vitabu venye michoro yenye ramani ya Afrika. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Katika chumba cha darasa mwanamke mmoja mtu mzima aliyevalia mavazi yenye rangi ya bluu, njano na nyekundu anasoma maandishi yenye rangi nyeupe yaliyoandikwa kwenye ubao mweusi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake wameketi, wakiwa wanaandika kwenye madaftari yao. Hii inaashiria wanapata mafunzo ya kusoma na kuandika.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume watatu wameketi huku mwanamke mmoja akiwa amesimama, wameizunguka meza; juu ya meza kuna: kompyuta mpakato, simu, makaratasi na vitabu. Hii inaashiria wanapata maarifa fulani kutoka kwenye vitabu na kwenye kompyuta hizo.

Mwanamke mmoja aliyevalia blauzi nyeusi yupo katika chumba cha maktaba, akichagua kitabu mojawapo kwa ajili ya kujisomea.

Kijana mmoja wa kike; aliyevalia koti lenye rangi ya bluu, amesimama huku akiwa ameshika kompyuta mpakato mkononi mwake pamoja na kalamu. Hii inaashiria anapata mafunzo ya tehama.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni yuko ndani ya chumba cha darasa anasoma maandishi yaliyo kwenye karatasi nyeupe iliyobandikwa ubaoni.

Wanawake sita wameketi kwa utulivu huku wakiwa wametazama mbele na juu ya meza zao kuna madaftari, kalamu, vitabu na mikoba; Hii inaashiria wanapata mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi watu wazima huku mezani kukiwa na madaftari, na mbele yao kuna mwanamke mmoja aliyevalia gauni lenye rangi nyeusi na nyeupe; anaonekana akiwaelekeza kuhusu jambo fulani.

Ndani ya chumba cha maktaba kilichopangiliwa vitabu vizuri katika mashelfu, kuna mwanamke mmoja aliyevalia fulana ya rangi nyeusi akichagua vitabu vya kujisomea. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Ndani ya chumba kuna wanaume na wanawake watu wazima walioketi kwenye viti huku kukiwa na meza. Juu ya meza hizo kuna kompyuta, wanatumia kompyuta hizo kwaajili ya kupata mafunzo mbalimbali.

Ndani ya chumba kikubwa kuna vijana waliosimama wakitazama mbele, na mbele yao kuna mwanaume mtu mzima aliyesimama akiwatazama. Hii inaashiria anawapa maelekezo fulani.

Katika eneo la wazi kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye viti huku wakiwa wamevalia mashati yenye rangi ya bluu. Na mbele yao kuna wanaume wawili ambao wanaandika maandishi kwenye ubao wenye rangi nyeupe.

Juu ya meza kuna kitabu cha dini, ambacho ni biblia. Na mwanaume mmoja mtu mzima anamfundisha kijana mdogo aliyeketi kwenye kiti hapo, mafunzo yaliyomo katika biblia hiyo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Wanawake watatu watu wazima walio valia sare wameketi kwenye viti fupi wakiwa na penseli mikononi mwao. Na mezani kuna madaftari, mmoja wao akiwa anaandika. Hii inaashiria utoaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika chumba kimoja kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi, kijana mmoja wa kike akiwa ameshikilia karatasi kubwa. Hii inaashiria wanafanya majadiliano.

Ndani ya darasa kuna wanawake watatu wameketi wakiwa wamefunga vilemba vichwani mwao, huku mwanamke mmoja akiwa mbele anawaelekeza kusoma maneno yaliyopo ubaoni hapo hii inaashiria wanapata maarifa fulani na huu ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanawake wameketi wakiwa wametazama mbele huku juu ya meza kukiwa na vitabu, madaftari na mikoba. Hii inaashiria wanajifunza au kupata maarifa fulani.

Ndani ya chumba kimoja, kuna wanawake wameketi, mmoja wao akiwa amevalia kitambulisho; juu ya meza hizo kuna makaratasi na madaftari, na wanawake hao wakiwa wanaandika.

Katika chumba cha maktaba, kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja walioketi kwenye viti huku mezani kukiwa na vitabu pamoja na makaratasi, wakijisomea ili kupata maarifa mbalimbali.

Katika eneo la nje na wazi vijana wanne wa kiume wamesimama kuizunguka meza huku juu ya meza hiyo kukiwa na kompyuta mpakato, simu za mkononi na nyaya nyingi wote wameshika nyaya mikononi mwao ,hii inaashiria wanatengeneza vifaa hivyo na ni utoleaji wa elimu isiyo rasmi.

Watu wanne wameketi kwenye viti huku mezani kukiwa na madaftari, na mwanaume mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya bluu, anatazama upande wa dirishani.

Wanawake watatu waliovalia tisheti sare wameketi kwenye viti huku wakiwa na kalamu mikononi mwao na juu ya meza kuna madaftari. Hii inaashiria wanajifunza.

Wanawake watu wazima wamebeba watoto wao huku wakiwa wametazama nesi ambaye yupo mbele yao anapima uzito wa watoto wao.

Vijana wa kike na wa kiume wameketi nje katika eneo la wazi, huku wakiwa na madaftari mikononi mwao wakijisomea kupata maarifa fulani hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika chumba cha darasa, kuna wanaume wawili walioshikilia kalamu mikononi mwao na mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeupe, ukiwa na maandishi yenye rangi tofauti tofauti kuna rangi nyekundu, rangi ya bluu pamoja na rangi nyeusi.

Mwanaume mmoja mabaye amevalia joho lenye rangi ya bluu, nyekundu, pamoja na njano. Ameshika cheti ambacho anamkabidhi mwanamke mmoja, ambaye anahitimu mafunzo ya elimu yake.

Wanaume watu wazima sita wamesimama huku mmoja wao akiwa mbele yao akiwa amekunja mikono, hii inaashiria wanafanya mazoezi ya kuimarisha mwili.

Wanawake walioketi kwenye viti wanaonekana wakielekezana maarifa yaliyopo kwenye kitabu ambacho amekishikilia mmoja wa wanawake hao.

Wanaume na wanawake wameketi kwenye viti huku wengine wamesimama, wengine wamevalia tisheti za kampuni ya Vodacom wakitoa maelekezo mbalimbali, hii wanaashiria wanatangaza biashara ya kampuni yao ya Vodacom.

Wanawake watatu wameketi kwenye viti na wanaume wawili wamesimama wakiwa wanatazama kompyuta iliyopo mezani hapo. Hii inaashiria wanapata maarifa fulani kutoka ndani ya kompyuta hiyo.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanawake na wanaume watu wazima wameketi. Huku mwanaume mmoja alievalia kitambulisho shingoni mwake, akiwa anapita na makaratasi akiwagaia kila mmoja.

Wanaume na wanawake watu wazima wameketi kwenye viti vyeupe huku katikati yao kukiwa na mkeka na meza. Na mwanaume mmoja aliyevalia tisheti yenye rangi nyekundu anaandika mezani hapo kwenye daftari; hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Katika chumba cha darasa, wameketi watu wazima huku mezani kukiwa na makaratasi pamoja na madaftri; na mbele yao amesimama mwanaume mmoja anayesoma maandishi yaliyopo kwenye karatasi hiyo.

Mwanamke mmoja mtu mzima akiwa ndani ya darasa ameshikilia cheti chake cha kuhitimu mafunzo, hii inaashiria upatikanaji wa elimu isiyo rasmi na ya watu wazima.

Katika chumba kimoja, kuna mwanaume mmoja ameketi na wanawake wawili wamekaa. Mmoja akiwa amevalia bairiri yenye rangi ya kijani. Wameizunguka meza. Juu ya meza hiyo kuna kompyuta mpakato ambamo wanasoma maarifa mbalimbali yaliyomo humu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Kundi la wanaume na wanawake watu wazima, wameketi kwenye viti vyenye rangi nyeupe na katikati ya watu hao kukiwa na mkeka na meza. Mtu mmoja anaandika mezani hapo kwenye daftari. Hii inaashiria wanapata elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye viti. Huku juu ya meza kukiwa na madaftari, karatsi na madaftri. Hii inaashiria wanajifunza maarifa fulani yaliyomo kitabuni humo.

Ndani ya chumba kimoja, kuna wanawake wawili walioketi na mwanamume mmoja akiwa katikati yao, mbele yao kuna meza iliyo na vifaa vya kielektroniki kama simu na kompyuta mpakato ambavyo wanatazama; hii inaashiria wanapata maarifa.

Wanaume watu wazima watatu wamesimama kuizunguka meza huku mwanaume mmoja akiwa na kalamu, anaandika maandishi kwa kutumia wino wenye rangi ya kijani, bluu na nyekundu.

Mwanamke mmoja na wanaume wawili wameketi katika viti kuizunguka meza yenye rangi ya bluu huku juu ya meza hiyo kukiwa na daftari pamoja na kalamu.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu wazima wameketi kwenye madawati, huku juu ya meza kila mmoja akiwa na kalamu pamoja na madaftari wengine wanaandika na wengine wanajisomea. Hii inaashiria wanapata elimu ya watu wazima.

Katika ya chumba maalumu ambacho kina upana mkubwa; wameketi wanaume na wanawake kwenye viti vyenye rangi ya bluu na rangi ya kijani, huku wakiwa wameizunguka meza. Wanapata maarifa mbalimbali kutoka katika madaftari, vitabu na kompyuta mpakato zilizopo mezani hapo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Watu wazima wameketi kwenye viti kuizunguka meza huku mmoja akiwa amesimama, juu ya meza hiyo kuna: madaftari, karatasi pamoja na vitabu. Hii inaashiria wanapata mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi kwenye viti wakiwa wameshikilia kalamu mkononi na mezani kukiwa na karatasi hii inaashiria wanafanya mtihani.

Wanawake watu wazima wameketi kwenye viti wakiwa wamebeba watoto na mwanaume mmoja amesimama mbele yao akiwa na kitabu chenye picha mbalimbali, hii inaashiria anatoa elimu ya uzazi wa mpango.

Wanaume watatu wameketi kuzunguka meza. Huku juu ya meza hiyo kukiwa na madaftari, makaratasi, na simu za mkononi. Wameketi kwa utulivu. Hii inaonesha wanajadiliana au kupeana maarifa fulani.

Ndani ya darasa lenye madirisha makubwa ya vio kuna wanaume na wanawake wameketi kwa vikundi, huku juu ya meza wakiwa na vitabu ,madaftari na karamu wakijadiliana na mwalimu anapita kwa kila kundi akiwa na karatasi kubwa lililo na maandishi akiwaonyesha, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima wamekaa kwa utulivu huku wakitazama mbele. Juu ya meza zao kuna kalamu, madaftari na vitabu. Hii inaashiria utoaji wa elimu si rasmi na ya watu wazima.

Watuwazima wameketi kwenye viti, huku mikononi mwao wakiwa wameshikilia kalamu, na juu ya meza kukiwa na madaftari na makaratasi. Hii inaashiria wanajisomea.

Watu wazima wameketi kwenye viti wakiizunguka meza, juu ya meza hiyo kuna vitabu, madaftari na karatasi vilevile wameshika kalamu mikinoni mwao wakiandika kile ambacho wanakisoma.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume wameketi huku mmoja akiwa amevalia tisheti ya kampuni ya Vodacom, akiwa na simu ya mkononi. Hii inaashiria anatoa maelekezo kwa wengine juu ya kampuni hiyo.

Ndani ya chumba kikubwa kuna wanawake wanne walioketi, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, wanaonekana wakibonyeza kompyuta hizo, kwa ajili ya kupata maarifa fulani.

Ndani ya chumba maarufu kuna vijana wa kiume wameketi, huku mtu mzima mwanaume akiwa anawaelekeza au kuwapatia maarifa flani na mbele ya chumba hicho kuna ubao mweupe ulioandikwa kwa maandishi meusi na mekundu, hii inaashiria wanapata maarifa fulani na utolewaji wa elimu isiyo la rasmi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima walioketi kwenye madawati, juu ya meza kuna madaftari ambapo wanaonekana wakisoma katika madaftari hayo.

Ndani ya chumba kidogo kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi, huku kila mmoja akiwa na karatasi kubwa mezani hapo akiandika, hii inaashiria wanapata mafunzo ya kuandika maandishi ya lugha ya kichina.

Wanawake watano waliosimama huku mikononi mwao wakiwa na madaftari, wapo katika shamba lenye mazao yenye rangi ya kijani kibichi wanaelekezana namna ya kuendesha kilimo hicho.

Ndani ya chumba kimoja kikubwa kuna wanaume na wanawake walioketi, huku wengine wamesimama kuizunguka meza; juu ya meza hiyo kuna karatasi zinazobeba michoro yenye picha mbalimbali.

Katika ukumbi maalumu wa wazi unawanawake wengi ambao kila mmoja amebeba mtoto, na mwanamke mmoja amesimama mbele yao akiwa anapima uzito wa watoto hao; hii inashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanawake watu wazima wameketi na juu ya meza zao kuna madaftari. wote wamekaa kwa utulivu wakitazama mbele hii inaashiria wanasikiliza.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wa kiume wameketi kwa utulivu huku kila mmoja akiwa na kalamu mkononi mwake na akiandika katika daftari lililopo mezani, hii inaashiria wanafanya mtihani au jaribio.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake wameketi huku wakiwa wametazama mbele na juu ya meza kuna: madaftari, kalamu na vitabu. Pembeni ya darasa hilo kuna baiskeli moja imewekwa.

Kijana mmoja wa kike aliyevalia mavazi ya rangi nyekundu, nyeusi, nyeupe; ameketi kwenye kiti chenye rangi nyeupe akiwa ametazama mbele na mkononi mwake ameshika kitabu na pembeni yake kuna daftari. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa lililopakwa rangi ya njano kuna wanaume na wanawake. Wameketi huku mezani kukiwa na madaftari, vitabu na makaratasi. Na mbele yao kuna ubao mweupe ulioandikwa kwa maandishi ya bluu.

Ndani ya chumba maalumu kuna wanawake na wanaume wameketi, huku wengine wamesimama na wengine wamevalia tisheti za kampuni ya "VODACOM" wanatoa mafunzo kuhusu kampuni hiyo kutoka katika kompyuta mpakato hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo ramsi.

Wanawake wawili wakiwa wameketi, huku mwanamume mmoja aliyevalia tisheti nyeusi, akiwa amesimama wote wanaitazama kompyuta inayoonyesha wanapata maarifa fulani kutoka kwenye kompyuta humo.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanawake watatu waliovalia vilemba kichwani na mwanaume mmoja, wote wameketi kuizunguka meza, na juu ya meza hiyo kuna madaftari na makaratasi; na mwanamke mmoja anaandika kwenye daftari.

Ndani ya chumba kimoja kuna vijana wawili wameketi wanajisomea. Mmoja akiwa ametazama upande wa dirishani na mwingine akiwa ametazama upande wa mbele. Pembeni kuna viti vyenye rangi nyeupe na meza ya bluu.

Ndani ya chumba maalumu cha darasa kilicho na madawati mengi kuna mwanamke mtu mzima ambaye ameshika cheti cha kuhitimu mikononi mwake, hii inaashiria amemaliza mafunzo yake na ni upatikanaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake watatu waliovalia barakaoa zenye rangi ya bluu, wameketi kwenye viti kuizunguka meza na juu ya meza hiyo kuna kikombe na makaratasi, wote wametazama mbele.

Mwanaume mtu mzima ameketi akiwa na kijana mmoja wakiume juu ya meza kuna kitabu cha biblia, na mwanaume huyo anamwelekeza kijana maandiko ya biblia.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanawake watu wazima waliobeba watoto wakiwa wameketi, na mbele yao kuna mwanaume mmoja aliyeshikilia kitabu chenye picha mbalimbali hii inaashiria anawaelekeza kuhusu makuzi na malezi ya watoto.

Ndani ya chumba maalumu cha kompyuta, kuna wanawake watu wazima wameketi huku kila mmoja akiwa na kompyuta yake mezani, na mwanamke mmoja anamuelekeza mwenzake namna ya kutumia kompyuta hiyo. Hii inaashiria wanajifunza mafunzo ya tehama na utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa, kuna wanaume na wanawake walioketi huku mbele yao kukiwa na meza iliyo na mbegu za aina mbalimbali, na wanaume wawili wamesimama mbele hii inaashiria wanatoa mafunzo kuhusu kilimo.

Wanaume wawili na wanawake wawili wameketi kwenye viti kuizunguka meza, huku mwanaume mmoja akiwa na karatasi iliyopo mezani hapo anaandika kwa kalamu yenye wino wa bluu.

Ndani ya chumba kimoja kuna vijana wa kiume watatu wameketi kwenye viti wakiwa wameizunguka meza na juu ya meza hiyo kuna vitabu, madaftari, makaratasi na simu za mkononi wanajadiliana au kupeana maarifa fulani. Hii inaashiria utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Katika eneo la wazi lenye miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi, wanaume na wanawake wameketi chini wakimzunguka mwanaume mmoja aliyesimama mbele yao. Hii inaashiria anatoa mafunzo kuhusu maarifa fulani.

Ndani ya chumba maalumu, kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, maji ya kunywa, pamoja na madaftari. Hii inaashiria wanajifunza maarifa yaliyopo kwenye kompyuta humo na utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya chumba kimoja kuna watu wenye mahitaji maalumu yaani walemavu wameketi na mwanamke mmoja amesimama mbele yao akiwaelekeza au akitoa mafunzo flani hii inaashiria ni utolewaji wa elimu kwa watu wenye mahitaji maalumu.

Mwanamke mmoja amesimama mbele akiwa na vifaa vya kupimia uzito wa watoto na wanawake wengi wamekaa huku kila mmoja akiwa na mtoto wake wanajiandaa kupima watoto wao uzito hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume watu wazima wameketi kwenye viti, huku kukiwa na meza, juu ya meza hizo kuna kompyuta mpakato, madaftari na simu za mkononi na mmoja wao amesimama hii inaashiria anawasilisha mawazo yake.

Ndani ya darasa maalumu wanawake na wanaume watu wazima wameketi kwenye viti wakiwa wameizunguka meza, huku mwanaume mmoja akiwa amesimama katika meza hiyo amevalia shati yenye rangi nyeupe, anawaelekeza maarifa yaliyopo kwenye karatasi ya mezani hii inaashiria utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Mwanaume mmoja aliyeketi kwenye kiti huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato na ameshika simu, anawaelekeza wanawake wawili maarifa fulani, walioketi pembeni yake.

Katika chumba cha darasa kuna mwanamke mmoja aliyesimama, huku akiwa ameshikilia cheti mkononi mwake, hii inaashiria amehitimu mafunzo yake ya elimu.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye viti, huku mezani kukiwa na makaratasi na mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa kwa maandishi yenye rangi ya bluu.

Kitabu kilichofunuliwa kimewekwa juu ya meza, huku juu ya kurasa zinazoonekana kukiwa na namna mbalimbali ya kufundisha watoto namna ya kula, kutandika vitanda hata kufanya usafi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika chumba cha darasa kwenye ukuta kuna vikaratasi vilivyoandikwa siku za wiki, yaani, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Hii inaashiria ni sehemu wanapopata mafunzo ya elimu ya msingi.

Ndani ya darasa kuna mwalimu wa jinsia ya kike, ambaye anaandika ubaoni kwa chaki yenye rangi nyeupe, anawafundisha watoto kuandika mwandiko, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mangali nzuri na kuvutia yenye rangi ya kijani kibichi kuna nyumba nyingi zilizoezekwa kwa mapaa yenye rangi nyekundu, huku kukiwa kunaonekana michezo ya watoto hapo nje nayo imepakwa rangi mbalimbali kuwavutia watoto hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chekechea.

Ndani ya kabati kuna vitabu mbalimbali vya hadithi za kiswahili vimepangwa, huku vikiwa vimechorwa picha mbalimbali ndani yake kwa ajili ya kuwavutia watoto wanaosoma, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika darasa kuna wanafunzi wadogowadogo wakiwa wamevalia sare za rangi ya, zambarau, njano na kijani, huku mbele yao kuna mwalimu akiwa anawafundisha somo la mwandiko. Hii inaashiria upatiokanaji wa elimu ya msingi.

Mwalimu wa jinsia ya kike, aliyevalia koti la suti lenye rangi nyeusi, amesimama mbele ya darasa, akiwa ameshika kalamu na karatasi mkononi mwake. Huku ubaoni akiwa anafundisha somo la hisabati. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mandhari mazuri yaliyopambwa kwa bustani nzuri zenye rangi ya kijani kibichi, huku kukiwa na miti mirefu na wanafunzi wanaonekana wakitembea huku magari yakiwa yamepakiwa, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya darasa huku ubaoni kukiwa na maandishi yaliyo andikwa kwa wino wenye rangi ya bluu, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Juu ya meza kuna kitabu ambacho kimefunuliwa huku kikiwa na picha mbalimbali, picha hizo zinaonyesha namna ya kufanya usafi wa mwili. Kuna picha ya sabuni, kitana, nguo safi pamoja na vitambaa vya kujifutia maji. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na kuvutia, kunaonekana bustani ya maua yenye rangi ya kijani kibichi na nyasi za kijani. Huku mbele kukiwa na madarasa ambayo yamechorwa michoro tofauti tofauti. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya darasa kuna wanfunzi wadogowadogo wameketi huku wamevalia sare za shule, na mbele yao kuna mwalimu mwanamke anayewafundisha somo la hisabati.

Juu ya kabati kuna mafaili yenye rangi ya bluu, rangi ya kijani, rangi nyeupe, rangi nyeusi na rangi nyekundu, yamepangiliwa vizuri kwa mpangilio. Hii inaashiria ni mafaili ya mwalimu wa elimu ya shule ya msingi.

Juu ya meza kuna karatasi ya mwanafunzi ambayo amefanya maswali ya somo la hisabati, na kusahihishwa kwa kalamu yenye wino mwekundu, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi kunaonekana kukiwa na viunga vyenye bustani ya maua mbele yake kukiwa na madarasa yaliyonakishiwa kwa rangi nyeupe, kijani, nyeusi na nyekundu, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi.

Juu ya meza kuna mtihani wa somo la Hisabati uliosahihishwa kwa kalamu nyekundu. Hii inaashiria mwanafunzi amefanya mtihani huo na ni utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi kuna jengo refu la madarasa na madarasa hayo yamechorwa michoro tofauti tofauti, huku pembeni kukiwa na bustani ya maua ambayo ina rangi ya kijani kibichi, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha watoto wadogo wadogo ambao wamevalia sare zenye rangi nyeupe na rangi ya bluu hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mandhari mazuri na ya kuvutia, yenye nyasi na maua yenye rangi ya kijani kibichi, huku pembeni yake kukiwa na jengo la ghorofa ambalo ni madarasa ya wanafunzi. Hii inaashilia utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika chumba cha darasa mwalimu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya darasa huku akiandika ubaoni kwa maandishi yenye rangi nyeupe. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya chumba kimoja kikubwa kilichopangiliwa viti safi pamoja na meza na mbele yake kuna ubao wenye rangi nyeupe pamoja na rangi nyeusi. Hii inaashiria ni maandalizi ya mitihani kwa wanafunzi na ni utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Kitabu ambacho kimefunuliwa kurasa, katika ukurasa mmoja kuna picha ya mwanaume mmoja ambaye ameshikilia vitabu na kijana mmoja ambaye ameshikilia viatu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Vitabu vya hadithi za kiswahili vimepangwa kwenye kabati vikiwa vimechorwa michoro mbalimbali ya kuvutia watoto, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna shelfu lenye rangi nyeupe, ndani ya shelfu hilo kuna mafaili yenye rangi tofautitofauti yamepangwa; kuna mafaili yenye rangi ya bluu, rangi ya pinki, rangi ya kijani, rangi ya njano na rangi nyeusi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lililo na mandhari yenye miti ya rangi yenye kijani kibichi, kuna jengo la madarasa ambalo limepauliwa kwa rangi nyekundu, huku ukuta ukiwa umepakwa kwa rangi nyeupe na maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi kuna bustani zilizopandwa maua, na bustani hizo zinafanyiwa usafi na wanafunzi waliopo maeneo hayo. Na mbele yake kuna madarasa pamoja na viwanja vya mpira hii inaashiria utolewaji wa elimu ya msingi.

Katika mandhari ya nje yenye miti yenye rangi ya kijani kibichi na bustani zilizochanua kwa maua yenye rangi ya kijani kibichi. Huku pembeni yake kukiwa na majengo ya magorofa yaliyopakwa kwa rangi nyeupi na rangi ya maziwa, na wanafunzi wadogowadogo wanaonekana wakitembea. Hii inaashiria utolewaji wa elimu usiku."

Katika mandhari nzuri na ya kuvutia, kuna vijana wadogowadogo wanafunzi wanatembea huku kukiwa kumeegeshwa magari manne na pembeni yake kuna majengo ya madarasa ambayo yamejengwa kwa mtindo wa ghorofa. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya msingi.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna wanafunzi wakike wakiwa wameketi kwenye viti wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya buu, nyekundu na nyeupe kila mmoja ameshika karatasi yake na wengina wanaandika juu ya meza. Hii inaashiria wanafanya mtihani na ni utolewaji wa elimu ya sekondari.

Wanaume na wanawake watu wazima wameshikilia mifuko ya mitihani pamoja na maboksi yaliyoko ndani ya lori, hii inaashiria wanashusha mitihani hiyo kwa kwa ajili ya wahitimu wa kidato cha nne. Hii ni utolewaji wa elimu ya shule ya sekondari.

Katika ofisi kuna mwalimu wa kike aliyevalia barakoa ameketi kwenye kiti huku juu ya meza kukiwa na madaftari ambayo anayasahihisha kwa kalamu yenye wino mwekundu. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya chumba cha maabara kuna mwalimu wa kiume mmoja ambaye anachanganya kemikali kwaajili ya kuwaandalia wanafunzi wake. Hii inaashiria utumiaji wa elimu ya sekondari.

Katika chumba cha maabara kuna meza maalumu pamoja na vifaa maalumu vya kisayansi, vilivyomo katika maabara hiyo, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Katika chumba kimoja kikubwa kuna vifaa vya kisayansi. Hii inashilia ni maabara kwa ajiili ya kujifunzia wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Kitabu cha somo la sayansi, Kemistri, cha kidato cha tatu kina mchoro wenye picha ya mwanaume mmoja aliyeshika vifaa vya kisayansi. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanafunzi wa kiume wameketi huku wakiwa wamevalia sare za shule na walimu ama wasimamizi wamesimama mbele yao wakiwa na mifuko yenye mitihani ndani yake. Hii inaashiria wanafanya mitihani ya kuhitimu mafunzo yao na ni utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika chumba maalumu cha maabara kuna meza ambazo zimenakishiwa kwa rangi ya bluu pamoja na nyeupe. Huku juu yake kukiwa na vifaa vya kisayansi vya kufanyia tafiti mbalimbali, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi huku akiwa ameshika kalamu na kitabu mikononi mwake, na juu ya meza kukiwa na vitabu pamoja na mafaili, na mwanaume mmoja ameinama kuangalia kile ambacho mwanamke huyo amekionyesha kitabuni hapo. Inaonyesha kuwa ni ofisi ya walimu wa sekondari.

Ndani ya chumba cha mtihani, kuna wanafunzi waliovalia sare za shule wakifanya mitihani, na wasimamizi wengi wamesimama katika chumba hicho; hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika eneo la wazi kuna sare zenye rangi ya bluu na nyeupe zimeanikwa kwenye uzio, huku mbele yake kukiwa na majengo ya madarasa. Hii inaashiria ni upatikanaji wa elimu ya msingi.

Katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na ya kuvutia kuna jengo moja lililojengwa kwa mtindo wa ghorofa na kuezekwa kwa paa lenye rangi ya bluu, huku mbele yale kukiwa na maua ambayo yamechanua kwa rangi ya kijani kibichi, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Katika chumba maalumu cha maabara, katikati kuna meza zilizopangiliwa vizuri huku pembeni kukiwa na meza ambazo zina vifaa vya kisayansi, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika eneo la nje, kuna lori ambalo limeegeshwa huku likiwa limefunguliwa, ndani yake kuna maboksi ya mitihani yanayoshushwa na wasimamizi wa mitihani. Hii inaashiria elimu ya sekondari.

Nje ya madarasa kuna wasimamizi wawili wamesimama wakiwa wanapakia mitihani kwenye bahasha. Hii inaashiria mitihani hii imefanywa na wanafunzi wa kidato cha nne; hii inaonyesha utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya chumba kikubwa kuna vitanda vingi vyenye sehemu ya juu na chini vilivyotandikwa kwa mashuka ya rangi ya pinki ,hii inaonesha ni mabweni ya kulala wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Kitabu cha sayansi cha somo la bayolojia kidato cha nne kina picha ya mwanamke mmoja na mwanamume ambao wameketi kwenye viti, mwanamume huyo anaonekana kuwa ni daktari anatoa maelezo kwa mwanamke huyo, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika eneo la nje ya madarasa, wasimamizi wawili wa mitihani ya kumaliza kidato cha nne; wanapakia mitihani hiyo iliyofungwa kwenye bahasha. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya chumba cha maabara kilichopakwa rangi ya maziwa, kuna vifaa mbalimbali vya kisayansi ambavyo vimo humo. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya sekondari.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya darasa huku akiwa anaonyesha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula uliochorwa katika ubao wenye rangi nyeusi. Hii inaashiria anawapatia mafunzo wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Ndani ya chumba kimoja kuna mashelvu ya vitabu vingi vimepangwa, huku mwanamke mmoja aliyechuchumaa akichukua kitabu mojawapo, mbele ya shelvu hizo za vitabu kuna ubao wenye rangi nyeusi, hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba maalumu cha kompyuta kuna kompyuta mpakato ambazo zimepangwa juu ya meza na viti vyenye rangi ya bluu, hii inaashiria ni mahali wanapopata wanafunzi elimu ya tehama na ni utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya bweni kubwa kuna vitanda vyenye sehemu ya juu na chini, vilivyotandikwa vizuri kwa mashuka ya pinki. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya maabara kubwa na ya kisasa, kuna meza ambazo zimenakshiwa kwa rangi ya bluu na nyeupe. Huku juu ya meza hizo kukiwa na vifaa vya kisayansi vya kufanyia majaribio. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Wasichana wawili waliovalia sare za shule, wapo ndani ya maktaba iliyosheheni vitabu, wasichana hawa wanachagua vitabu vya kujisomea, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika eneo la wazi kuna sehemu ya kukaa wanafunzi wakati wa kujisomea na miti iliyo na rangi ya kijani kibichi, huku kukiwa na majengo ya madarasa yaliyopakwa rangi nyeupe. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya sekondari.

Katika eneo la wazi kuna mandhari nzuri na ya kuvutia, kukiwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi na madarasa ambayo yamejengwa kwa ghorofa, huku paa likiwa limepauliwa na rangi ya bluu. Hii inashiria utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya chumba kimoja kuna vitanda vyenye sehemu ya juu na chini vilivyo tandikwa vizuri, huku pembeni kukiwa na kiti pamoja na meza ya kujisomea. Hii inaashiria ni mahali pa utolewaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya chumba maalumu cha kufanyia mitihani wasimamizi wa kike na wa kiume wamesimama mbele wakiwa wanaifunga mitihani ilioyokwisha kufanywa na wanafunzi. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari.

Ndani ya darasa, kuna vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamevaa sare. Wengine wamevaa sare zenye shati nyeupe, na wengine zenye rangi ya bluu bahari; huku mbele yao kukiwa na mwalimu anayewapatia mafunzo. Hii inaashiria ni utoaji wa elimu ya vyuo vya kati.

Vijana wakike watatu wapo ndani ya chumba, ambapo kuna kitanda chenye sehemu ya juu na chini, huku mmoja akiwa amelala chini na mwingine amekaa juu ya kitanda na mwingine anapanga vitu katika kabati. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya chumba maalum kuna wanaume na wanawake watu wazima wamekaa kwenye viti, huku mezani kukiwa na vitabu, simu za mkononi, mikoba pamoja na kalamu na mbele yao kuna mwalimu aliyesimama akiwafundisha. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vya kati.

Ndani ya darasa kuna vijana wakike na wakiume wameketi kwenye viti venye rangi ya kijani wakiwa wanasikiliza kwa utulivu mafunzo yanayotolewa na mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba cha darasa mwalimu wa jisia yakike aliyevalia fulana nyeusi, amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wadogowadogo waliovalia sare za shule, hii inaashiria utorewaji wa elimu ya shule ya msingi.

Ndani ya maktaba kubwa iliyozungukwa na shelfu za vitabu, kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi kwenye makundi wakiwa wanajadiliana. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati

Ndani ya chumba cha kujisomea kuna wanaume na wanawake wameketi, huku wengine wakiwa wamesimama wakiizunguka meza. Katika meza hiyo kuna madaftari pamoja na kompyuta mpakato, wanasoma maarifa yaliyomo kwenye kompyuta humo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Wanawake na wanaume watu wazima wameketi kwenye viti, huku juu yao kukiwa na komputa mpakato, madafutari na kalamu na mwanamke mmoja amesimama mbele yao akiwaelekeza au kuotoa maarifa fulani. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku vijana wa kike wakiwa wamesuka misuko tofautitofauti. Juu ya meza kuna madaftari pamoja na kalamu, wanamsikiliza mwalimu aliyepo mbele yao ambaye anawafundisha. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vya kati.

Ndani ya chumba cha daraasa kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye viti, huku juu ya meza kukiwa na madaftari na mbele yao kuna mwanaume mmoja, aliyesimama akitoa maarifa fulani. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku juu ya meza kukiwa na simu za mkononi, madaftari, vitabu na kalamu mbele yao kukiwa na mwanaume aliesimama akiwapataia maarifa fulani. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya chuo.

Katika chumba kimoja kilicho na kitanda chenye sehemu ya juu na sehemu ya chini, kuna vijana wa kike watatu. Mmoja akiwa amekaa sehemu ya juu na mwingine akiwa amelala sehemu ya chini, huku mmoja akiwa anapanga vitu kabatini. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Vijana wa kike na wa kiume wameketi katika vikundi wakijisomea, huku pembeni kukiwa na shelfu nyingi ambazo zimesheheni vitabu. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba maalum cha kompyuta, kuna wanaume na wanawake wamekaa, huku wakiwa wanatazama maarifa ya ulimwengu ndani ya kompyuta kubwa na kuyandika kwenye madaftari yao. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi kwa utulivu, huku kila mmoja akiwa na karatasi pamoja na kalamu akiandika na mkufunzi wao amesimama katikati yao. Hii inaashiria wanafanya mitihani na utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya chumba maalumu cha kompyuta, kuna vijana wawili wameketi wakiwa wanajifunza maarifa mbalimbali yaliyomo ndani ya kompyuta humo, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vya kati.

Katika chumba maalumu cha kompyuta kuna vijana wakike na wakiume wameketi kwenye viti huku wakiwa wanapata maarifa mbalimbali katika kompyuta zao, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Katika darasa maalumu la kutolea elimu kuna vijana wengi wa kike na wakiume wameketi, huku mbele yao kukiwa na mhadhiri. Hii inaashiria wanajifunza maarifa fulani na ni utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Katika mandhari ya nje, mazuri na ya kuvutia; kuna vijana wa kike na wa kiume wamevalia majoho, huku wakiwa wamerusha kofia zao juu. Hii inaashiria wamehitimu mafunzo yao ya chuo kikuu na huu ni utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya chumba kikubwa kuna vijana wa kike na kiume wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu, huku mikononi mwao wakiwa na karatasi pamoja na kalamu na mbele yao kuna mhadhiri aliyesimama akitoa mafunzo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya darasa, kuna vijana wa kike walio keti huku wakitabasamu. Kuna meza iliyopo mbele, ikiwa na vifaa mbalimbali vya kufanyia usafi wa kucha za miguuni na mikononi. Na mwalimu mmoja amesimama mbele yao. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya ufundi wa kati.

Ndani ya chumba maalumu kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku wakiwa wamevalia sare za rangi ya bluu na wengine nyeupe, wametazama mbele; huku juu ya meza kukiwa na madaftari na simu za mkononi. Mbele yao kuna mkufunzi anayewafundisha, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo.

Ndani ya chumba kimoja kuna vijana wakike watatu wamesimama, huku kijana wa kiume mmoja akiwa amekaa; na kijana wa kike mmoja anamnyoa kijana huyo hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vya kati.

Ndani ya darasa, kuna mwalimu mmoja amesimama mbele akiwa anafundisha, huku wanafunzi walioketi kwenye viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini, na juu ya meza zao kuna madaftari, kalamu, na simu za mkononi. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati.

Vijana wa kike na wakiume wameketi darasani katika mkao wa pembe nne huku juu ya meza hizo kukiwa na madaftari, vitabu, simu za mkononi, mikoba na mwalimu amesimama mbele yao akiwaeekeza au kuwapatia maarifa fulani wanafunzi wa chuo kikuu.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanaume na wanawake watu wazima wameketi wakiwa wamevalia barakoa zenye rangi ya bluu, huku juu ya meza kukiwa na simu za mkononi na makaratasi. Na mwanaume mmoja amesimama mbele yao akiwafundisha. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Vijana wa kike na wa kiume waliovalia barakoa zenye rangi ya bluu wameketi kwenye viti huku wakiwa wamemtazama mhadhiri anayewafundisha mbele. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wa kike na kiume wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza mafunzo yanayotolewa na mwalimu aliyepo mbele yao, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya kati.

Katika mazingira ya wazi mazuri na ya kuvutia yenye rangi ya kijani kibichi, vijana wakike na wakiume wameketi katika sehemu ya kusomea, huku mezani kwao kukiwa na kompyuta, vitabu pamoja na madaftari hii inaashiria utolewaji wa elemu ya chuo kikuu .

Vijana wa kike na wa kiume wameketi darasani huku wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya bluu; kila mmoja kwenye meza yake kuna karatasi pamoja na kalamu. Hii inaashiria wanafanya jaribio au mitihani na ni utolewaji wa elimu ya chuo kikuu na vyuo vya Kati.

Katika eneo la nje la wazi vijana wakike na wakiume wameketi huku wameizunguka meza, juu ya meza hiyo kuna kompyuta mpakato, simu za mkononi na begi, wanasoma maarifa mbalimbali, hii inaashiria ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya darasa maalumu wameketi vijana wakike na wa kiume waliotazama mbele ya ubao ambao unaonyesha picha yenye gari huku mkufunzi wao akiashiria kuwaelekeza hapo ubaoni. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya chumba kimoja kuna vijana wakike na wakiume wameketi kwenye viti kuizunguka meza, huku juu ya meza hiyo kukiwa na kompyuta mpakato ambayo wanaitazama, hii inaashilia wanapata maarifa mbalimbali humo na ni utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Vijana wa kike na wa kiume wameketi kwenye viti, huku wakiwa wameshika kalamu mikono mwao, ambazo wanaandika kwenye madaftali na wametazama mbele kwa umakini, hii inaashiria wanapata maarifa fulani na utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya chumba kimoja kuna watu wazima wameketi kwenye viti, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta. Na mwanamke mmoja amesimama mbele yao akielekeza juu ya jambo fulani. Hii inaasharia ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Vijana wengi wa kike na wakiume wameketi katika chumba kikubwa cha darasa .Huku mezani kwao kukiwa na madaftari, vitabu, simu za mkononi na kalamu, wanasikiiza mafunzo wanayotolewa na mwalimu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya chumba maalumu cha kujisomea, kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku kila mmoja akiwa na madaftari yake pamoja na vitabu, na wengine wakiwa na kompyuta mpakato. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya chuo kikuu pamoja na vyuo vya kati.

Vijana wawili wameketi kwenye viti huku wakiwa wametazama kompyuta zilizopo mezani hapo, wote wanasoma maandiko yaliyopo ndani ya kompyuta hizi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati.

Ndani ya chumba cha darasa vijana wa kike na wa kiume waliovalia mavazi yenye rangi tofautitofauti, wameketi kwenye viti wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa kutoka kwa mwalimu, huku wakiwa wanaandika kwenye madaftari yao; hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Vijana, watoto na watu wazima wameketi kwenye viti, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, simu za mkononi, kalamu na kalama. Wanamtazama mbele, na mwanamume mmoja aliyepo mbele akiwa na kompyuta mpakato anawapatia mafunzo. Hii inaashiria utoaji wa elimu ya chuo kikuu."

Katika eneo la wazi kuna vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi huku wengine wamesimama, wengine wameshikilia kompyuta mpakato na wengine wameshikilia kalamu na madaftari, wanapata maarifa fulani, hii inaashiria ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Vijana wakike na wakiume wengi wameketi ndani ya darasa huku wakiwa na madaftari pamoja na kalamu mikononi mwao, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele hapo ambae anawapatia mafunzo flani. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya chumba cha darasa kuna vijana wa kike na wa kiume waliovalia barakoa zenye rangi tofautitofauti, wakipokea mafunzo kutoka kwa mwalimu mmoja aliyesimama mbele yao huku akiwa amevalia shati yenye rangi ya bluu. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vya kati.

Vijana wa kike na wa kiume wameketi kwenye viti vyenye rangi ya kijani, wakimtazama mkufunzi aliye mbele yao anayewafundisha, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Katika eneo la wazi lenye miti mizuri yenye rangi ya kijani kibichi; vijana wa kike na wa kiume wamesimama, wakiwa wamevalia majoho huku wamerusha kofia juu. Hii inaashiria wamehitimu mafunzo yao na utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya maktaba kubwa kuna mashelfu mengi yaliyopangiliwa vizuri, yakiwa yamejezwa vitabu vya maarifa mbalimbali. Ndani humo kuna vijana wa kike na wa kiume walioketi katika vikundi wakijisomea. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya vyuo vikuu na vyuo vya kati

Vijana wa kike na wa kiume wanaojifunza mafunzo ya tehama wameketi kwenye viti, huku mezani kila mmoja akiwa na komyuta yake akipata mafunzo humo, hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Ndani ya ofisi moja iliopangiliwa vizuri kuna mwalimu wa kike mmoja ameketi huku juu ya meza yake kukiwa na magazeti, vitabu, madaftari, kompyuta mpakato pamoja na kikokotozi. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya chuo kikuu.

Vijana wakike na wakiume wameketi katika chumba maalumu cha kujisomea huku wakiwa wamezunguka meza. Juu ya meza hizo kuna kompyuta mpakato, simu za mkononi, madaftari na kalamu wote wanajadiliana. Hii inaashiria utolewaji elimu ya chuo kikuu.

Katika chumba maalumu kuna vifaa mbalimbali vya kielektroniki ikiwemo kompyuta, huku kukiwa na vijana wa kike na wa kiume walioketi kwenye viti na juu ya meza zao kuna: vifaa hivyo vya kielektroniki, karatasi pamoja na kalamu. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika chumba maalumu kuna vijana wakike na wakiume waliovalia mavazi maalumu, wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali vya kielectroniki vilivyopo mezani hapo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba maalumu chenye mbao nyingi pamoja na samani mbalimbali, kuna vijana wa kiume ambao wamevalia barakoa zenye rangi ya bluu, wanatengeneza samani hizo, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba kimoja, kilichojaa vifaa mbalimbali vya kieletroniki, kuna vijana wawili waliovalia makoti, vijana hawa wanatengeneza kifaa mojawapo cha kieletroniki kilichofunguliwa mezani hapo, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.

Ndani ya chumba kimoja kuna kijana wa kike amesimama huku akiwa amevalia mavazi maalumu, ameshika kifaa cha umeme kilichopo ukutani hapo hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wawili wa kike na wa kiume wamesimama katika kifaa kimoja cha kielektroniki ambacho wanakifanyia matengenezo. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.

Vijana wa kike na wa kiume waliovalia mavazi maalumu wamesimama kuizunguka meza ambako juu ya meza hiyo kuna kifaa kimoja ambacho kimeshikwa na mzee mmoja. Hii inaashiria anawafundisha namna ya kutumia kifaa hicho na utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana watatu waliovalia mavazi maalumu wapo ndani ya gari lililoharibika wakilitengeneza, hii inaashiria ni mafundi makenika na hii ni utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.

Ndani ya chumba kimoja kuna wanaume na wanawake wameketi kwenye viti huku mmoja akiwa amesimama. Mezani kukiwa na kompyuta pamoja na vitabu. Hii inaashiria wanajifunza na kupata maarifa fulani, hii ni elimu ya watu wazima.

Kijana mmoja mesimama huku juu ya meza kukiwa na kompyuta iliyoharibika. Ameifungua kompyuta hio na anaifanyia matengenezo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Kijana wa kike mmoja aliyevalia koti ya rangi ya bluu, huku mezani kukiwa na vifaa vya kielektroniki ambavyo anavitengeneza. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi.

Vijana wawili wa kike mmoja na wa kiume mmoja wapo ndani ya chumba huku wakiwa wameketi na juu ya meza zao kuna vifaa vya kielekroniki ambavyo wanavifanyia matengenezo, na pembeni ya meza hiyo kuna begi. Hii inaashiria upatikanaji elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba maalumu cha kompyuta, kuna vijana wa kiume wameketi katika kompyuta hizo huku wakijifunza mambo mbalimbali, na mwanaume mmoja amesimama akiwatazama. Hii inaashiria wanapata elimu ya tehama na utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.

Katika chumba maalumu cha kupulizia rangi vifaa mbalimbali, mwanaume mmoja ameshika kifaa hicho akiwa anapuliza rangi huku wengine watatu wakiwa wamesimama nyuma yake na wengine wamevalia barakoa, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya karakana kuna kijana mmoja wa kike na kijana mmoja wa kiume, wameketi huku wakiwa wameshika vifaa vya kielektroniki mikononi mwao ambavyo wanavitengeneza, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

katika chumba maalumu cha kompyuta kilichosheheni kompyuta kwa kila meza, kuna vijana wa kike na wa kiume waliovalia mavazi maalumu, huku kila mmoja akiwa ana kompyuta yake na mwalimu akiwa ana wasimamia. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.

Ndani ya chumba maalumu kuna wanaume wanne wamesimama, huku wakiwa wamevalia barakoa mmoja wao akiwa ameshika kifaa maalumu cha kupulizia rangi na wanapulizia kifaa kimoja walichokiweka mbele hapo, hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa kike walio valia mavazi maalum wapo ndani ya chumba wakifanya shughuli ya uchomeleaji wa vyuma. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika chumba maalum chenye vifaa tofauti tofauti vya kielektroniki, kuna vijana wa kike na wa kiume wameketi huku wakiwa wengine wamefungua vifaa hivyo na juu ya meza zao kuna karatasi, hii inaashiria wanafanya mtihani na utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Juu ya meza kuna kompyuta ambayo ni mbovu iliyofunguliwa, na kijana mmoja wa kiume amesimama akitengeneza kompyuta hiyo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba maalumu kuna vijana wanne wamesimama kuizunguka meza. Watatu wakiwa wamevalia makoti yenye rangi nyekundu mezani hapo kuna simu za mkononi zilizoharibika wanafanya ufundi wa kutengeneza vifaa hivyo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.

Ndani ya darasa kuna vijana wanne wameketi, huku wakiwa wamevalia mavazi maalumu na juu ya meza zao kuna karatasi za mitihani pamoja na vifaa vya kielektroniki, ambavyo vimefunguliwa; hii inaashiria wanafanya mtihani na ni utoewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa wazi ambao una magari mengi mabovu yaliyofunguliwa kuna vijana wakiume waliovalia mavazi maalumu wakifanya matengenezo ya magari hayo, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana waliovalia barakoa zenye rangi tofautitofauti, wapo ndani ya chumba maalumu; ambapo ndani ya chumba hicho kuna mbao nyingi na wanatengeneza samani tofautitofauti. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa kiume waliovalia makoti yenye rangi ya bluu wameketi kwenye viti kuizunguka meza. Wako juu ya meza hiyo wakiwa na vifaa mbalimbali, pamoja na vifaa vya kielektroniki. Hii inaashiria wanapata mafunzo ya kutengeneza simu. Na hii ni elimu ya chuo kikuu.

Katika chumba kimoja vijana wa kike na wa kiume waliovalia makoti yenye rangi ya bluu, wameketi kwenye viti huku juu ya meza hizo kukiwa na vifaa vya kielektroniki, kama vile kompyuta mpakato na vingine. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba kimoja kuna vijana wa kike na wa kiume waliovalia makoti, wameketi kwenye viti, huku kula mmoja akiwa na kompyuta mezani. Hii inaashiria utolewaji wa mafunzo ya tehama na ni elimu ya ufundi stadi.

Ndani ya boma kubwa kuna vijana waliovalia mavazi maalumu ya kazi, ambapo wanaezeka paa ya boma hilo hii inaashiria utoaji wa elimu ya ufundi stadi.

Ndani ya chumba kimoja, vijana wa kike na wakiume waliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya bluu wamesimama wakiwa wameizunguka meza, huku juu ya meza kukiwa na kifaa cha kielektroniki ambacho mwanaume mmoja amekishika akiwaelekeza vijana hao. Hii inaashiria utolewaji wa mafunzo ya ufundi stadi.

Kijana mmoja aliyevalia mavazi maalumu ameketi kwenye kiti, huku akiwa amezungukwa na vifaa mbalimbali vya kielektroniki na kifaa kimoja amekifungua na anakitengeneza. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya karakana kuna vifaa tofautitofauti vya umeme na vijana watatu wameketi humo wakiwa wanatengeneza vifaa hivyo vya umeme, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Katika ukumbi wa wazi, kuna magari mengi mabovu ambayo yanatengenezwa na vijana waliovalia mavazi maalumu. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa kiume sita wameketi katika chumba maalumu, ambapo juu ya meza zao kuna vifaa vya kielektroniki ambavyo wanavifanyia matengenezo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.

Ndani ya chumba kimoja, vijana wa kiume wawili na kijana wa kike mmoja wamekaa kwenye viti, huku wakiwa wanatazama kompyuta iliyopo mbele yao. Na mmoja wao anafanya kitu fulani kwenye kompyuta hiyo. Hii inaashiria ni utoaji wa elimu ya ufundi stadi.

Ndani ya chumba cha kompyuta kuna vijana wakike na wakiume wanajifunza humo maswala ya tehama, huku mmoja wao akiwa anawasimamia na amevalia barakoa yenye rangi nyeusi. Hii inaashiria upatikanaji wa mafunzo ya elimu ya ufundi stadi.

Ndani ya karakana kuna vifaa mbalimbali vya umeme ambavyo vimefunguliwa, huku kukiwa na vijana sita walioketi kwenye viti, na kila mmoja akiwa na kifaa chake anachokitengeneza. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba maalumu kilichojazwa mbao na samani mbalimbali, kuna vijana wa kiume wakiwa wanajifunza kutengeneza samani hizo. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi.

Ndani ya chumba maalumu, chenye mitambo mbalimbali ya umeme, kuna kijana mmoja aliyevalia mavazi maalumu, akiwa ndani humo, akirekebisha mitambo hiliyomo. Hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi stadi.

Kijana wa kiume mmoja na kijana wa kike mmoja wameketi kwenye viti huku juu ya meza kukiwa na vifaa vya kielektroniki. Wanatengeneza vifaa hivyo; hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.

Kijana mmoja amevalia kofia na shati yenye rangi nyeupe, amesimama; huku juu ya meza kukiwa na kompyuta ambayo anaitengeneza. Hii inaashiria utolewaji wa elimu ya mafunzo stadi na mafunzo ya ufundi.

Vijana wa kike na wa kiume walio valia mavazi maalumu, wapo katika chumba kimoja ambapo wamezunguka meza na juu ya meza hiyo kuna vifaa mbalimbali vya kielektroniki, na mwanamke mmoja wa kizungu anawapatia mafunzo; hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.

Katika chumba kikubwa, kuna vijana wa kiume waliovalia makoti yenye rangi ya bluu wameketi, huku juu ya meza kukiwa na vifaa vya kielektroniki ambavyo wanavitengeneza. Hii inaashiria ni utolewaji wa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa wazi kuna magari mengi yaliyofunguliwa, huku vijana wa kiume wakiwa katika magari hayo wakiwa na spana kwa ajili ya kufanya matengenezo, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.

Vijana watatu waliovalia mavazi maalumu, wapo katika chumba ambacho kina vifaa mbalimbali vya kielektroniki, na wanatengeneza vifaa hivyo, hii inaashiria utolewaji wa elimu ya ufundi stadi.